Kwenye picha tunaona mama anayekagua shamba lake. Shamba lake linalo mimea kama ile ya ndizi ambayo limekuwa makubwa na hivyo basi mkulima huyu anaangalia shamba yake huku akitumai kwamba atapata mazao mema hapo mbeleni.

Mkulima ama daktari wa ngombe ameenda kuhudumia ngombe huyu mkubwa, yaonekana kwamba ni ngombe wa maziwa, labda ngombe huyu alikua mgonjwa na hivyo basi ameitwa daktari ama tu huyu ni mkulima ambaye anahidumia ngombe.

Mkulima baada ya kuvuna mahindi yake huwa anaiangalia ,kuangalia ni gani yaliyo mazuri na ni gani yaliyo mabaya .Akipata lile ambalo liko mbaya, basi anaitupa kando ili isipate kuharibu zile mengineyo yaliyobaki.

Mkulima ambaye anafurahia mazao yake ya shambani ameenda pale ili kupiga picha. Mazao haya kando yake tunaona ni mahindi yaliyo na rangi ya kibichi kuahsiria kwamba yamo katika hali nzuri na pia hapa mbele tuna mazao ingine.

Basi tumetembelea mkulima anayefanya ukulima wa ng'ombe wa kutoa maziwa ama kuzalisha maziwa. Ng'ombe hawa kwa wakati huu wameweza kulala tu vizuri baada ya kushiba. Hata hivyo, kunalo jambo la wazi wazi. Maanake ukiangalia pale mbeleni wengi wamekusanyika mahali pamoja na tumbo zao zimejaa kweli kweli. Waweza kuwa pia wako na shida.

Ni mikungu kadhaa ya ndizi ambapo huenda yapo shambani ama sokoni yamekatwa na bado yamo katika rangi ile ya kijani, kuashiria kwamba ndizi hizi hazijaiva, hivyo basi haziko tayari kuliwa.

Jama mwenzetu hapa amesimama akiegemea mti iliyokuwa kando. Nyuma yake kunayo ndizi kadhaa zenyekusanywa hapo. uenda kwamba kijana wetu hapa anagonja mnunuzi aje abebe mali yake ili apate pesa.

Naam, mkulima anakamua ng'ombe wake, ndipo apate maziwa .Kinachoshangaza ni kwamba ng'ombe huyu anayopembe moja imeangalia chini na lingine limeangalia juu. Pia mkulima amewekelea tu, ile ndoo ya kukamulia maziwa pale chini tu bila ku.

Mzungu na waafrika wawili, waonekana kwamba wao wanatengeneza chakula. Hawa waonekana kwamba wanafanya kazi mahali pamoja maanake wamevalia sare zilizo sawa na wanakaa kutenda kitendo kilicho sawa.

Pale mashinani utapata mara mingi watumizi wa bodaboda. Wao ndio ubeba maziwa kutoka kwa wakulima hadi kituo cha kukusanya maziwa haya. Kama tunavyoona huyu jamaa amebeba maziwa kwa chupa takriban chupa moja mbili sita hivi.

Ndizi ya mkulima ambayo imeweza kutoa zao kubwa sana na linakaa kwamba limeiva na kiko tayari kuvunwa, hii mkulima anapata pesa mzuri sana labda tuseme mia nane kuelekea alfu moja na ishirini.

Mkulima, uliacha ngombe wako tu wakiwa vizuri nyumbani kisha ukaenda sokoni kuwataftia chumvi, punde unaporudi unaoata wamelala hivi kana kwamba wamekufa, jee utakua unaskia aje.?

Tunaona ng'ombe ambaye anaendelea kukula, huku akiendelea kukamuliwa.Ng'ombe huyu anakamuliwa na mashine ya kisasa, ya kutumia kukamua ng'ombe. Mashine hizi hurahisisha kazi kwa mkulima aliye na ng'ombe wengi ambapo hatakuwa na shida sana kuwakamua.

Ni katika shamba ya mimea ya ndizi ambapo tunaona kuna ndizi kadhaa. Kuna zile ambazo bado ni changa na ni la rangi ya kijani kibichi. Na pia kuna zile ambazo ni mzee ama yamekomawa na yawe iko na rangi ya manjano.

Tunapenda kukula ndizi ila upanzi wake unapandwa kwa njia maalum maanake mkulima huchimba shimo lililoko chini kabisa labda futi kama tatu nne hivi kisha anawekelea mmea ule alafu anaiziba.

Tunaye mkulima ambaye anaye ng'ombe wake mmoja. Kisha yeye anapata kumnyunyuzia ng'ombe huyu dawa. Dawa hizi husaidia ng'ombe ili wadudu kama kupe wasiweze kumvamia yeye na kumnyonya damu mwilini.

Ndizi ni chakula kitamu sana .Pale nchi ya Uganda watu wengi hupanda mmea huu na mazao yao wanatumia kuila kama chakula. Tunaona ndizi, mkungu wa ndizi ambao umeiva kweli kweli yote ni katika rangi ya njano.

Mimea shambani ya mahindi ambayo wameadhiriwa sana na wadudu na wamearibu matawi yao. Mimea hizi inataka kunyunyiziwa dawa ili kuwaua wadudu hawa na kuakikisha mkulima atafuata mawaidha .

Jumba kubwa la kuhifadhi lishe ya ng'ombe ambayo ni nyasi zilizokaushwa kisha kuwekewa vizuri ili yatumiwe baadaye ambapo hakuna malisho yanayotosha. Hii husaidia sana wakulima wa ng'ombe pale ambapo mvua hupotea.

Wakulima wengi sehemu hii wanapenda upanzi wa ndizi, maanake ndizi ni chakula bora sana. Waweza kuikula hivyo ama pia unaweza kuikaanga motoni na kutengeneza ile chakula ambayo inafahamika sana kama matoke. Ndizi hupendwa na wakenya wengi.

Naam, ndizi imeiva kwelikweli shambani. Tunaona mkungu huu umeiva kote, maanake lina rangi ya manjano. Bila shaka, mkulima wa shamba hii atapata mazao mema na atapata pesa mzuri.

Mwonekano ni kwamba hii ni mafuta ile ambayo hutolewa kutoka kwa maziwa, wakulima wengi pale mashinani hutoa mafuta haya ili kutenga kutumia kwa mambo yao mengine kama kutengeneza chakula ili kuibuka kutengeneza chakula chao ile mafuta ya kununuliwa dukani.

ni siku ya Jumamosi mwezi wa Juni. Mkulima ameita mfanyibiashara shambani mwake ili apate kumuzia ndizi. Ndizi zake zimempatia mazao kubwa tele. Mkulima huyu anaangalia akipata pesa taslim itakayomwezesha kumlipia mtoto wake karo za shule.

Ndizi mkubwa, ndizi umeiva kweli kweli ni wa rangi ya kijani kibichi na kimekomaa kiko tayari kuchukuliwa na mkulima ama mwanabiashara ili kuuza ama kutumia nyumbani kukula. Hii ndizi ni mzuri.

Mahindi ni chakula muhimu nchini kenya maana hulika ama hutumika na watu wengi sana hapa nchini, ndiposa inakua ni ya manufaa kwamba wakulima wengi wapate kupanda mmea huyu, maanake mazao yake yatakuja kulisha taifa.

Tunamuona hapa mtu ambaye huenda ni mwalimu ama mfanyikazi katika maabara ama mwanasayansi. Anakaa kumiminia kemikali fulani kwenye kikombe hiki kikubwa ili labda kuona matokeo yake.

Hawa ni watu walio katika kituo cha kukusanya maziwa ambayo yameletwa kutoka kwa wakulima. Ukieza angalia pale kwa umbali, kuna watu wanaochungulia kwa dirisha, hao ni watu ambao labda wameleta maziwa haya yanayomwagwa hapa ndani na wafanyikazi wa kampuni hii.

Mwanamke amesimama karibu na mti mkubwa. Amebeba mtoto mdogo ambaye analia. Mtoto amevaa koti la rangi ya kijani na suruali nyeupe. Mwanamke amevaa nguo za rangi ya bluu na anaonekana amechoka. Nyuma yao kuna gari dogo la rangi nyeusi. Juu ya gari kuna ndege wawili wadogo. Chini ya mti kuna maua mekundu. Mwanaume amesimama mbele ya gari na anaongea na simu. Watu wengine wanatembea kwa mbali.

Ni mafuta ambayo yametolewa kutoka kwa maziwa na imewekwa kwenye kichungi. Hii hutumika ili kutengeneza mboga badala ya kutumia ile ya kununua kwa duka waweza tumia mafuta haya ili kutengeneza mboga yako yawe matamu zaidi.

Hawa ni wafanyikazi katika mahali ya kukusanya maziwa tunawaona wamevalia sare rasmi za kazi iliyo na kala jeupe. Walio hapo kando huenda ni wakulima ambao wameleta maziwa yao hapa sokoni.

Tunaona mimea ya ndizi ambazo zimepandwa kwa njia ya kisasa maanake unaona zimepandwa kwenye laini na ukiweza kuangalia vizuri utaweza kuona kwamba hapo juu ni kana kwamba kuna nyumba juu yake. Basi hivyo inaweza kuwa ni kilimo ya kisasa.

Ndizi zinapoiva mashambani ni kawaida kwamba wakulima watabeba ndizi hizo kufika sokoni Ili waweze kuuza, pasi ndizi Hizi zimekomaa na pia Bado hazijaiva hazijakuwa tayari kuiva vilivyo ndipoza anafikisha sokoni Ili kuuza apate pesa.

Mama kweli analo tabasamu kisha maana yeye ameweza kupata mazao mazuri kutoka kwa ndizi zake, kweli mkunguu huu ni kubwa sana akienda kuuza sokoni bila shaka atapata pesa mzuri.

Mfanyi kazi katika kituo cha kusanya maziwa nchini anaweza kugagua maziwa ambayo yameletwa na mkulima kabla ya kukusanya maziwa haya pamoja na kusafirishwa hadi kiwanda ambacho kitatengeneza zidi.

Mama huyu bila shaka anatayarisha lishe kwa familia yake, tunaona ametayarisha chakula aina ya ndizi kisha anaitia motoni, amewwza kutoa maganda yale na bila shaka ni kama ataenda kutengeneza kile chakula kinajulikana sana kwa jamii ya kikisii kama matoke.

Naona mtu hapa ambaye ameweza kutowa maganda ya ndizi, ambayo bado ni mbichi, manake tunaona rangi lake la kijani kibichi, labda anataka kuila ama anataka kuipasha moto ile inayojulikana sana kama matope.

Ndizi ni chakula maalum kwa watu kadhaa. Tunaona mtu aliyetoa ndizi ametoa yale migomba yake akaeka kando, pia ametoa ngozi yake na amebaki na ndizi ambayo iko tayari kuliwa katika mkono wake wa kulia.

Mandhari ya mashambani ambapo tunaona jamaa wa bodaboda ameleta maziwa yake na kunao michupa kadhaa kama nne hivi zilizotumika kuleta maziwa haya. Haya ni kwamba wanaleta maziwa kutoka kwa wakulima ili ikuje hapa mahali pamoja pa kukusanya.

Aidha ni mkulima ama ni mtafiti, ambaye yumo katika shamba la mimea la aina ya ndizi, na ameshikilia kifaa fulani, kumanisha kwamba aidha kuna sambuli kadhaa anachukua ama kuna kitu kadhaa analofanya.

Akina mama wawili wameenda shambani. Anakagua mikungu ya ndizi. Kuna mgomba wa ndizi uliozaa na mmoja wake anashikilia mwingine ameinua inaonekana ni kisu anataka kuikata. Huenda amemuuzia yeye ama amempatia yeye lishe.

Mtu huyu mkulima wa ng'ombe za kukamua maziwa. Yeye ameenda kukamua ng'ombe wake. Yeye amevalia kofia rangi nyekundu aidha nguo zake zote ni ya rangi ya nyeusi amekamua maziwa takriban lita tatu.

Maeneo ya shambani ambapo tunaona mimea za ndizi zimepandwa na kando yake kuna shamba ambalo limelimwa tayari kupanda. Kando yake pia kuna mimea kadhaa ambayo ni ya kijani kibichi maeneo haya ni mazuri kwa kufanya kazi ya kulima.

Sio jambo la kawaida kupata mkulima anaosha ng'ombe wake lakini kuna wakulima wengine huosha ng'ombe wao ili pia nao wangare na labda kuzuia yale vidudu kama kupe zinazowashika kwenye ngozi.

Tunaona shamba kubwa ya mimea ya ndizi ambazo zimepangwa vizuri kwa laini. Yaonekana hii ni shamba kubwa zaidi na mkulima wa shamba hili anafanya upanzi wa ndizi kwa hali ya wingi ili kupata pesa mingi zinapoiva.

Ni masaa ya kukamua ng'ombe, wewe ukiwa mkulima wa ng'ombe wa kutoa maziwa, unachukua beseni yako la rangi ya jeupe kisha unavalia nguo yako ya rangi ya kijani unaenda pale kwenye ng'ombe waliko kisha unaanza kushika matiti yake mikono zote miwili ukikamua.

Huyu ni mwanadada mwenzetu, ameenda pale nyumbani kisha anakamua ng'ombe wake ambaye amefunga yeye, kamba miguu za nyuma, kisha yeye ameketi chini kidogo kuegemea mikono yake, mguu wake alafu anakamua ng'ombe maalum.

Ndizi ni chakula ama matunda cha muhimu sana mwilini. Maanake ukila kwanza utashiba na pia itasaidia mwili wako. Unapo ndizi ambayo yamo katika ile rangi ya manjano hivi basi inaashiria kwamba ndizi hiyo imeiva vizuri sana na ni tamu kuila.

Katika ukulima wa kisasa mara mingi utapata watu wengi wameanza kutumia mashini ili kufanya kazi za ukulima. Kwa mfano kuna huu mashini ambao unatumika kukamua ng'ombe. Mkulima anawekelea tu kwa matiti ya ng'ombe kisha badae anakuja kuchukua maziwa yake.

Utamu wa ndizi sio kwenye rangi la ngozi lake bali kilichomo ndani. Basi ndizi hizi hata kama zinakaa kuwa na rangi lingine tofauti tofauti, hapa ndani yake zimeiva vizuri viko sawa kuliwa.

Mikungu kadhaa ya ndizi zilizo pagwa kwa laini kuashiria kwamba hapa labda ni sokoni ambako wanabiashara wameleta mikungu zao ili kuziuzia watu ama kusafirisha kwa upande mwingine kutafuta hela mali kwingine.

Wakulima hapa wanapanda ndizi waonekana hapa ni shambani na kumenyesha kweli kweli maanake kunaonekana matope kadhaa. Mbeleni tunao boda boda na watu watu wawili ambao wanachungulia kwangalia chini ambavyo mkulima huyo anapanda ndizi.

Hapa ni maeneo ya mijini , ambapo tunao ngombe wanne ambao wameenda kutafuta malisho yao. Shida tu ni kwamba wameenda kutafuta malisho kwenye takataka. Hapa ni mahali ambapo watu hutupa takataka zao na haifai ngombe waende watafute malisho pale.

Hapa tunaona mkulima anayependa ng'ombe wake, maanake yeye anamnyunyizia dawa ili kuzuia madudu kama kupe dhidi ya kutoshika ngozi yake na kuathiri afya yake, pia amevalia koti la rangi ya manjano.

Mikungu kadhaa ya ndizi ammbalo imetolewa kwa malori mawili yaliyo mbele yetu hapa. Yaonekana kwamba malori hizi zimesafirisha mikungu haya kutoka kwa mashamba na yameletwa sokoni ili watu wanunue na pia wachuuzi wanunue.